Mlango wa duka la nguo na vifaa vya mitindo. Juu ya mlango kuna bango kubwa lenye maneno accessories with style kwa herufi za rangi ya dhahabu. Kwenye mlango wa duka kuna mdoli uliovalia skafu nyekundu na kofia nyeusi huku umesimama katikati ya duka.

Duka la nguo lililo jaa bidhaa mbalimbali. Katika picha tunaona nguo za aina tofauti zikiwa zimetundikwa na kukunjwa vizuri kwenye tafadha na meza. Kuna tishati, sweta ,jaketi na mavazi mengine. Eneo la duka linaonekana kuwa safi na kupangwa vizuri na baadhi ya nguo zinaonekana kuwa na bei.

ndani ya duka la nguo lenye ukuta wa rangi ya waridi na nyeupe, katikati kuna nguo za aina mbalimbali zikiwemo suruali zilizoning'inizwa kwenye nondo za duara. Upande wa kushoto kuna rafu zenye mifuko ya wanawake, na upande wa kulia kuna nguo zaning'inizwa. Duka lina taa zinazong'aa na linaonekana kama duka la nguo za wanawake.

Duka maarufu la nguo. Ishara kubwa na nembo ya duka inang'aa juu ya mlango. Ndani kuna rafu zilizojaa nguo za aina mbalimbali. Wanasesere waliovalia mitindo ya kisasa na bango lenye picha, ishara ya bei ya under mia nane inaonekana ndani, kuonyesha bei nafuu ya baadhi ya bidhaa, jambo ambalo ni la kawaida nchini Kenya.

Sehemu ya duka la nguo. Ishara nyekundu iliyoandikwa 50% imening'inia ikitangaza punguzo la bei ya asilimia hamsini. Mashati mbalimbali yametundikwa kwenye chuma cha kuning'inizia nguo. Juu kuna mashati ya mikono mifupi ya rangi tofauti na chini kuna mashati ya mikono mirefu yenye miraba.

Ndani ya duka kubwa la nguo, iliopangwa vizuri na lenye taa nyingi inazong'aa kutoka dari. Nguo za aina mbalimbali zimetundikwa kwenye reki na kwenye rafu. Nguo zimepangwa kwa utaratibu. Sakafu ni safi na inaonekana kuwa na mng'ao.

Duka la nguo labda mitumba kuna safu ndefu za nguo za rafu za chuma pande zote mbili, pande wa kushoto kuna suruali zilizo ning'nishwa huku upande wa kulia kuna mashati na koti. Mifugo kataa ikiwemo ya rangi ya bluu imewekwa juu ya meza.

Onyesha la bidhaa na mitindo ya mapambo ndani ya duka. Kwenye meza nyeupe lenye ngazi mbalimbali. Kuna mkusanyiko wa vitu kama mikufu na herini zilizowekwa kwenye stand nyeusi. Pia kuna pochi nyekundu na kitambaa laini cha rangi ya machungwa na michoro maridadi.

Onyeshi la bidhaa za mapambo na vifaa vidogo vimepangwa vizuri ukutani. Kuna minyororo ya funguo yenye mifuko midogo ya mikono yenye rangi mbali mbali kama vile nyeusi, pink , na blue , pamoja na herini, bangili za dhahabu.

Duka la mitindo lilopambwa kwa bidhaa mbalimbali. Rafu za ukutani zimejaa vikoba, hereni, vikuku, na kofia za madoido. Kuna pia vishikizo vya shingo, vikoba vikubwa na kofia zenye manyoya zilizopangwa kwa kuvutia. Nuru kutoka taa za dari inaangazia bidhaa na hivyo kuongeza uzuri na mvuto wao.

Duka lililojaa bidhaa mbalimbali za mitindo, kuta za duka zimejaa nguo za wanawake, yakiwemo nguo za rangi tofauti kama nyekundu, nyeupe na blue .Juu kuna mifuko ya mikononi, iliyoning'iniziwa na kwenye vioo vya mbele kuna viatu mbalimbali vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri .Pia kuna mabango yanayoonyesha kuwa malipo kwa njia ya kidijitali kama Eazzypay yanakubaliwa.

Duka la nguo lililoko ndani ya jengo labda jumba la maduka. Dirisha kubwa la kioo linafanya kama kielelezo likionyesha nguo mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu na mannequin . Kuna nguo nyingi tofauti zikiwemo magauni na mashati. Ndani ya duka nguzo zimepangwa vizuri zikionyesha uteuzi mpana wa bidhaa.

...cheusi kilichovalishwa gauni refu lenye rangi nyingi zenye mapambo ya kupendeza, kina kofia pana ya ufukweri na miwani ya juu ya rangi ya manjano ikiakisi mitindo ya majira ya joto. Kinyavu kimesimama ndani ya duka karibu na dirisha la kioo na nyuma kuna rack iliyokaa miwani ya jua ya aina mbalimbali. Hii inaashiria duka la nguo afya za mtindo.

Onyesho la bidhaa za mitindo hasa mikoba na vitu. Kwenye rafu nyeupe ilizopangwa kwa mtindo wa kisasa na mikoba ya rangi tofauti kama kahawia, nyekundu, kijivu na nyeusi, pamoja na skafu yenye michoro ya almasi. Pia, vitu mbali mbali kama herini na shanga vimepangwa kwa uzuri. Mwangaza wa rangi nyekundu unaonekana kushoto, ukiongeza mvuto wa unyesho.

Gari la Toyota Mark X rangi ya fedha, limeegeshwa kwenye lami iliyotengenezwa kwa vigae. Gari hilo linaonekana liko katika hali nzuri. Mbele ya gari kuna namba ya usajili inayoonekana kama KVB849E , ikionyesha kuwa gari hili limesajiliwa nchini Kenya.

Lori la kubebea magari ambalo lina magari kadhaa. Lori hilo lina ghorofa mbili. Juu kuna gari moja huku ghorofa ya chini ikiwa na gari la abiria, la rangi ya kijani na gari jeupe la kubeba mizigo. Mbingu inaonekana ikiwa na mawingu mengi meupe. Barabara ni ya lami na inaashiria usafirihsaji wa magari.

Sehemu ya ndani ya gari nyeusi ikizingatia kiti, dereva na dashbodi. Kiti cha dereva kumefunukwa na kifuniko cheusi na usukani unaonekana ukiwa na kifuniko cha rangi ya kahawia. Mlango wa dereva upo wazi ukionyesha manthari nje, eneo la uzio na gari jingine limepaki nyuma.

Gari aina ya Subaru forester rangi ya fedha ikiwa imepakiwa kwenye eneo la nyasi, gari lina milango minne, na sehemu ya kubebea mizigo juu ya paa, kwenye eneo wazi la miti linaonekana kuwa katika mazingira ya nje, labda uwanjani au kwenye kambi.

Lori la kubebea magari, ikiwa imebeba gari ya kifahari ya rangi ya buluu. Lori hii lina staha ya chuma iliyoteremka kuwezesha gari kupakiwa au kushushwa. Gari hilo la buluu inaonekana likiwa limepakiwa juu ya staha hio. Mandhari ya nyuma inaonyesha sehemu ya wazi yenye nyasi na anga ndefu Iko na mawingu.

Mnamume aliyevalia suti ya buluu na tai nyekundu, ambaye anaonekana kuwa muuzaji, anaeonyesha kitu kwenye kompyuta kibao kwa wanandoa wenye furaha. Wandoa hawa wa mwanamume na mwanamke wanatazama kompyuta kibao, kwa makini na tabasamu. Wote watatu wanaonekana kuwa katika chumba cha maonyesho cha magari, huku sehemu za magari zikionekana nyuma.

Lori la kubebea magari likiwa limebeba magari aina ya pickup na SUV , lori hili lina onekana liki safiri kwenye barabara kuu pamoja na magari mengine. Gari ya pangwa kwa uangalifu, gari moja likiwa juu ya jingine, hali ya anga na mawingu ina onekana giza kidogo.

Eneo la wazi lenye nyasi na miti huku magari kadhaa yameegeshwa. Magari hayo yanaonekana kama yameegeshwa kwenye mteremko mdogo. Watu wachache wanaonekana kuzunguka eneo hilo. Mandhari ianonekana kuwa nje ya mji, labda ni eneo la kambi au la matembezi ikiwa na anga ya buluu iliyo wazi .

Hili ni gari lisilo na abiria, la rangi ya kijani kibichi. Liko limepaki mbele ya lango jeusi lenye nakshi maridadi. Hata taa zake za mbele na za kuashiria zimewashwa. Kioo cha mbele kinaonekana kikiwa safi na vioo vya nyuma viko wazi. Hata taa zake za mbele bado ziko wazi.

Gari jeupe la Subaru forester likiwa limepakiwa .Muundo wa gari inaonekana wazi ukijumuisha na taa. Bamba la nambari KCE 982P inaonekana ikidhibitisha gari hii ilisajiliwa nchini. Imepakiwa karibu na waya katika. eneo lenye udongo.

Sehemu ya mbele ya gari ya dhamani ya rangi ya blue maandishi thunder bird yanaonekana wazi kwenye bavu ya gari, kuashiria kuwa ni gari ya aina hiyo, pia kuna mapambo ya chuma kwenye sehemu ya bavu ya gari, na kioo cha mbele kinaakisi mandhari ya anga au miti.

Gari la kisasa aina ya Volkswagen Tiguan rangi nyeupe likiwa limeegeshwa barabarani. Gari hilo linaonekana jipya na katika hali nzuri likiwa na taa za mbele zinazo zenye muundo wa kisasa na muundo wa mbele yenye nembo ya Volkswagen. Kuna sehemu ya nyaya nyekundu na maneno Tiguan Arime yameandikwa mbele.

Gari la kisasa la chapa ya KIA kwenye rangi ya kijivu. Gari hili limepakiwa mbele ya gate la chuma na lenye mapambo ikiwa na muundo wa maridadi wa mbele unaovutia. Taa za mbele na zile za ukungu zinawaka zikiangazia barabara.

Gari jeupe la kisasa aina ya Volkwagen Tiguan SUV likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye lami na linaonekana jipya na safi, na taa zake za mbele zikiwa zimewaka. Kwa umbali, miti na nguzo za barabara zinaonekana na pia alama za barabara na labda matangazo yaliyobandikwa kwenye kioo cha mbele cha gari.

Ngari la zamani, yenye rangi ya mjano mkali na misari nyeusi kwenye kofia. Magari kama haya yalikuwa marefu miaka 1970 na 1980, na bado linaendelea kupendwa na ukusanyaji. Gari hili limesimama kando barabara yenye majani na udongo. Likiwa na nambu usajili ya Kenya.

Tairi la gari lenye rimu ya fedha likioshwa kwa mkondo wa maji yenye shinikizo. Maji na povu yanamwagika kwenye tairi na sakafu ya zege. Matairi mengine yanaonekana nyuma. Inaonyesha shughuli ya kusafisha magari, labda katika kituo cha kuoshea au gereji.

Gari la kifahari haina ya SUV yenye rangi nyeupe lilikua limeengeshwa ndani yachumba cha maengesho cha magari. Gari la fedha mandirisha meusi, madhara ya nyuma inaonyesha nafasi kubwa iliongaza vizuri kwenye nguzo la gari la kisasa.

Watu watatu, wanaume wawili na mwanamke mmjoa, wamesimama katikati ya magari mengi yaliyopangwa kwenye eneo la wazi. Mmoja wa wanaume na mwanamke wanashikana mikono kuonyesha makubaliano au kukamilisha biashara, labda ununuzi au uuzaji wa gari. Mwanamume mwengine anaonekana kuwa mwuzaji wa magari. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingi. Mandhari inaonesha maegesho ya magari mengi yanayouzwa.

Gari la kisasa aina ya SUV ambaylo linaoonekana kuwa Volkswagen Tiguan likiwa limeegeshwa barabarani. Gari lina taa za kisasa za nyuma na rims za kuvutia. Nyuma yake kuna jengo lenye ishara iliyoandikwa Le cafe likionyesha labda ni mkahawa au duka. Kuna miti na majengo mengine kwa nyuma ikionyesha mazingira ya mjini. Gari linaonekana safi na lina ng'aa likionyesha muundo wa kisasa.

Chumba cha maonyesho cha magari ya Nissan chenye nafasi kubwa ya magari ya juu, magari kadhaa ya Nissan yameegeshwa ndani yakionyesha muundo tofauti. Counter ya mapokezi yenye nembo ya Nissan inaonekana katikati ya picha. Mwanamke amesimama nyuma yake. Mimea ya mapambo inaongezea uzuri kwa nafasi hiyo.

Duka la nyama au butchery nyumba mbali zimetundikwa juu zikiwa tayari kwa kuuza lina counter la kioo na safi ya zilizo wekwa zikiwmo nyama nyekundu na viungo vingine , container hilo la kioo linaonyesha sehemu ndogo mifupa ya miguu ilioandaliwa kwa ajili ya kuuswa, mazingira yanaonekana kuwa safi na lililopangwa vizuri.

Mkusanyiko mkubwa wa vitu vya sanaa na mapambo ya rangi nyingi inavyoonekana kama vikapu vidogo, bangili na shanga. Vitu vimetengenezwa kwa shanga ndogo ndogo zilizofungwa kwa ustadi zikionyesha mifumo na rangi mbalimbali kama buluu, kijani, nyekundu na dhahabu.

Soko au kibanda kinacho onyesha mrundo ya ma tango makavu au ma tango yaku kulika. Matango hayo yame umbwa na ukubwa tofauti tofauti baadhi yame kaa kama chupa na mengine kama tunda ya kawaida na yana rangi ya kahawia. Nyuma ya matango hayo kuna ma mbao zinazo ashiria kama ni kibanda cha kuuzia.

Duka la viatu lenye mpangilio mzuri. Kuna aina nyingi za viatu zikiwemo rubber, boot na viatu vya kawaida ambavyo vimepangwa kwenye rafu na sakafuni. Ukuta wa duka una rangi ya zambarau na umeandikwa jina la biashara darling pamoja na kauli mbiu. Mwanaume mmoja amevalia shati jeupe na anaonekana akitembea kwenye njia ndogo ndani ya duka.

Eneo la soko lenye shuguli nyingi. Kuna meza mbili, moja upande wa kushoto ikiwa na rundo ya matunda na moja upande wa kulia iko na rundo la nyanya na mboga nyingine. Paa la soko ni la bati na kuna barabara ya udongo iliyonyooka katikati.

Mikono ya mtu ikishughulikia mapambo ya shanga ya kimaasai, iliyotengenezwa kwa ustadi. Kuna pete kubwa za shingo zenye rangi ya kijani nyeusi, nyeupe na nyekundu. Mkono mmoja unaonekana ukivaa bangili ndefu ya shanga iliyofungwa kwa mtindo tofauti. Chini kuna aina nyingi za vipuli na vikufu wenye umbo la mviringo na tone, imetengenezwa kwa shanga za rangi mbalimbali.

Soko kubwa la ndani lenye bidhaa mbalimbali za vyakula kama vile nyanya, viazi vitamu na mboga zingine. Watu kadhaa wauzaji na wateja wako ndani ya soko hilo wakihudumiana. Soko linaonekana kuwa na muundo wa paa la chuma na kuta za mawe likionyesha biashara haya ya kila siku.

Umati mkubwa wa watu katika soko la wazi. Watu wengi wamekusanyika. Baadhi wakiwa wamekaa chini na wengine wakisimama. Bidhaa mbalimbali zilizofungwa kwenye magunia na mifuko zimewekwa sakafuni. Muundo wa paa la chuma unaonekana kutoa kivuli cha sehemu ya soko.

Soko la ndani lenye shughuli nyingi lililojaa bidhaa mbalimbali za chakula. Katika mstari wa mbele, kuna mirundo mikubwa ya karoti, limau na mboga nyingine ikionyesha utajiri wa mazao. Watu wengi wanaonekana wakishughulika, baadhi yao wakiuza na wengine wakinunua.

Eneo la kuuza bidhaa za kienyeji. Bidhaa hizi ni kama shanga, mkufu na mapambo mengine ambayo huwa inatengenezwa na makubuhu. Bidhaa hizi zimepakiwa kwenye rafu ya mbao.

Bidhaa mbalimbali za chakula, zinazouzwa sokoni, bidhaa hizo ni kama nyanya, viazi, parachichi, ndimu, tamu na pilipili hoho za kijani. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye sanduku au kwenye tray .

Soko la matunda lenye shughuli nyingi. Mwanamke mmoja akiwa amevaa barakoa na jaketi ya jeans anapanga matofaa na machungwa kwenye meza iliyojaa matunda. Karibu naye msichana mwingine amesimama akishikilia mfuko akichagua matunda. Meza zimejaa matunda mbalimbali kama matofaa ya kijani na mekundu, machungwa, ndizi na papaya.

Humu ndani mnaonekana mkiwa na shughuli mbalimbali vya huuzaji wa matunda na boga. Kuna vibada kadhaa na vilivyo jaa vitu mbalimbali kama vile vitunguu, viazi, nyanya, karoti na mboga za majani, wauzaji na wanunuzi wanaonekana wakishughulikia na biashara baadhi za biashara .Kafi ya soko zinaunga mkono paaa.

Soko la wazi lenye bidhaa nyingi za ufundi wa mikono zikiwemo vikapu, mikeka na mapambo mbalimbali yenye rangi ya kuvutia. Bidhaa hizi zimepengwa kwa ustadi zikionyesha ufundi wa kipekee na utamaduni wa eneo hilo. Watu kadhaa wanaonekana wakiketi au wakitembea kati ya bidhaa labda wauzaji au wanunuzi. Rangi angavu na miundo mbalimbali ya bidhaa inatoa hisia ya soko lenye shughuli nyingi lenye mvuto.

...la wazi lenye shughuli nyingi likiwa na vibanda vingi vilivyojaa bidhaa mbalimbali kama vile mapambo, nguo na sanaa za mikono. Bidhaa zimepangwa kwenye meza na kutandikwa chini. Watu wanaonekana wakitembea na kufanya kazi ya ununuzi. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha kuwa soko hili liko katikati ya jiji.

Soko au duka la matunda yakionyesha ndizi nyingi za aina tofauti upande wa kulia kuna mkungu mkubwa wa ndizi mbichi za kupachikwa, upande wa kushoto kuna vishanda vingi vya ndizi zilizo iva zilzoninginia kutoka juu zikiwa zimefungwa kwa kamba. Chini ya ndizi hizo kuna rundo la nyanya kumi zikionyesha kuwa mahali hapa pia huuza mboga.

Soko la wazi au kibanda cha kuuza matunda na mboga. Kuna mahindi, mananasi yaliyotundikwa tikiti maji na maboga yaliyoonyeshwa. Kibanda kimejengwa kwa mbao na mabati. Na kuna kreti nyekundu chini inaashiria biashara ya mazao ya mashambani.

Soko la ndani lenye shughuli nyingi labda soko la ufundi au la bidhaa za kitamaduni. Maduka mbalimbali yamepangwa kwa ustadi yakionyesha bidhaa nyingi kama vile nguo, mifuko na vinyao huenda vikawa vimetundikwa au kupangwa kwenye rafu. Watu wachache wanaonekana wameketi au wakiangalia bidhaa. Taa inayong'aa kutoka juu inaangazia eneo lote ikionyesha mazingira ya biashara hii ya shughuli.

Duka la wazi lililofunikwa kwa paa la bati likiwalimejaa bidhaa za sanaa za mikono, shanga za rangi mbalimbali, vikuku na mapambo mengine yametundikwa na kuwekwa kwenye meza za kuonyesha. Bidhaa hizi zinaonyesha utamaduni tajiri wa kiafrika. Anga ya buluu yenye mawingu meupe inaonekana juu ikionyesha mazingira ya wazi ya jua.

Rafu zilizojaa sanamu za wanyama na vitu vya sanaa vya kiafrika. Kuna twiga, tembo, punda milia na sanamu za maasai. Vitu vimetengenezwa kwa umbo na rangi mbali mbali hasa duka la zawadi au soko la sanaa za mikono.

Nje lenye shughuli nyingi labda soko au karakana likiwa na rundo ya vitu vyeusi vilivyopangwa. Juu inaonekana kuwa rundo la magurudumu au vifaa vingine vya plastiki. Kwa nyuma, kuna duka ndogo au vibanda na watu wanaonekana wakifanya kazi au wameketi. Pia kuna tanki kubwa la maji jeusi na bahari ya miti kwa umbali. Mazingira yanaonekana kuwa ya kawaida yanayowakilisha shughuli ya kibiashara au ufundi katika jamii.

Duka la wazi lililofunikwa na paa la bati likiwa limejaa bidhaa za sanaa za mikono, shanga za rangi mbali mbali, mikufu na mapambo mengine imepambwa kwa wingi yakinging'inia na kuwekwa kwenye meza. Bidhaa hizo zinaonekana kuwa za utamaduni wa Kiafrika. Mbingu ya bluu yenye mawingu meupe inaonekana juu, ikionyesha kuwa ni mchana.

Soko lenye shughuli nyingi yenye bidhaa nyingi za matunda na mboga. Kuna makundi ya watu, wauzaji na wanunuzi, hutembea kati ya vibanda na wanaweza kuuza. Sanduku na mbao zimejaa parachichi na matunda mengine, kuonyesha wingi wa bidhaa. Muundo wa soko una nguzo nyingi za zege zinazobeba paa na taa zinazotoa mwanga.

Duka la wazi la shughuli nyingi katika jiji. Upande wa kushoto na kulia kwa barabara kuna vibanda vingi vya soko vimefunikwa na vitamba vikiuza matunda, mboga na bidhaa nyinginezo. Watu wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa katikati ya barabara. Kwa umbali majengo marefu yanaonekana yakiashiria mazingira ya mjini. Anga ni la buluu lenye mawingu meupe likionyesha hali ya hewa nzuri.

Rundo kubwa la viatu mbalimbali likiwemo sandles , flat shoes na viatu vya wazi vikiwa vimepangwa kwenye meza. Viatu hivyo vina rangi na miundo tofauti ikionyesha uteuzi mpana wa bidhaa. Kuna ishara nyeupe yenye namba mia tatu labda ikiashiria bei au nambari ya bidhaa. Mandhari nyuma kuna mifuko na vitu vingine likionyesha duka au soko la viatu.

Majengo ya mjini yakiwa na anga iliyo wazi na blue . Jengo la mbele lina maandishi Daja Furniture , linaonyesha kuwa ni duka la samani. Kwenye jengo la nyuma kuna kuta za mawe na paa za rangi nyekundu. Nyaya nyingi za umeme zinateleza kwenye picha hiyo zikiwa zimetundikwa kwenye nguzo.

Makaazi ya kisasa, yenye majengo ya kifahari. Yaliyo na ghorofa na muundo wa kipekee. Rangi nyeupe ya majengo, na madirisha makubwa, yanatoa mwonekano wa kuvutia. Njia ya kutembea na ya magari imetengenezwa kwa matofali ya kufungana. Kuashiria mipangilio mizuri. Kuna magari yaliyopakiwa vizuri. Baadhi yakiwa yamefunikwa. Huku miti midogo na mimea ikipamba eneo hilo.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa mbili ina muundo wa kuvutia na rangi tulivu. Madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga. Mbele kuna ukuta uliopambwa kwa mawe na lango ya chuma lenye muundo wa kisasa. Kuna mti mdogo ukiganja mbele yake. Nyumba inaonekana kuwa sehemu ya makazi ya kisasa na safi.

Muundo wa ndani wa jengo la ghorofa unaotazamwa kutoka chini. Kuna milango na madirisha mengi yenye rangi nyeusi yaliyofumwa kwa mtindo tofauti. Juu kuna madirisha ya paa yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia ndani. Muundo huu unaonekana wa kipekee, ukionyesha majengo ya kisasa ya ghorofa.

Nyumba kubwa ya ghorofa mbili bado inajengwa. Muundo wa paa ni mgumu, na kuta zinaonekana kuwa hazijakamilika kabisa. zikiwa na matofali ya rangi ya kijivu na baadhi ya sehemu zimetengenezwa. Ngazi imeegezwa kwenye mlango mkuu. Ishara ya kazi inayoendelea.

Jengo la ghorofa, likiwa na michoro misawa ya rangi ya kahawia, madirisha yenye furemu za chuma. Jengo hili linaonekana kuelekea upande mmoja. Hali ya anga inaonyesha mawingu meupe na blue . Upande wa kushoto wa picha kuna anga iliyo wazi.

Balkoni ya kisasa kwenye jengo refu, ikitazama mazingira ya jiji. Balkoni hiyo ina vigae vyeupe na uzio wa vioo na chuma. Sehemu ya ukuta wa jengo ina rangi ya njano inayometa. Kutoka hapa unaweza kuona majengo mengine ya ghorofa, miti, na barabara yenye magari, chini ya anga iliyo wazi na ya blue .

Jengo la ghorofa iliyopakwa rangi ya kijani kibichi na sehemu za kuta zilizojengwa kwa mawe. Juu ya jengo hili kuna ishara yenye jina Bonasto Estate . Madirisha ya jengo imefunikwa na vyuma vya usalama.

Mandhari ya barabara iliyo wazi. Mbele huku upande wa nyuma kukiwa na mchanganyiko wa majengo. Upande wa kushoto kuna nyumba kadhaa zenye paa za kahawia na kuta za zege zilizozungukwa na miti. Kulia kuna jengo kubwa linaloendelea kujengwa, likiwa limefunikwa na vyandarua vya ujenzi.

Majengo ya makazi ya kisasa yakiwa yamejengwa kwa mtindo wa ghorofa. Majengo hayo yamepakwa rangi za kijivu, kahawia, na nyeupe. Katikati mwa jengo hayo, kuna eneo lenye ujenzi unaoendelea. Wafanyikazi kadhaa wanaonekana wakifanya kazi kwenye skafodi na saruji.

Nyumba mbili za kisasa zilizojengwa kwa mtindo wa kipekee na wa kuvutia. Nyumba ya mbele ni kubwa na ghorofa mbili enye balkoni na mlango wa vioo. Nyumba ya pili iliyoko nyuma kushoto yaonekana kuwa ya kisasa na ina ngazi ya chuma inayopanda juu.

Jengo kubwa la ghorofa nyingi ambalo bado linajengwa, sehemu ya kati imekamilika kwa kiasi ikiwa na kuta zilizopakwa rangi ya zambarau na nyekundu, pamoja na madirisha ya buluu. Sehemu za pembeni bado zina matofali wazi. Sehemu ya chini ya jengo imezungukwa na uzio wa bati.

Jengo la ghorofa likiwa na maduka au biashara kwenye ghorofa ya chini. Juu ya jengo kuna paa la bati la buluuna madirisha ya buluu pia. Kuna ishara ya biashara inayoonekana kama bake shop . Piakuna duka linaloonekana kuuza viatu.

Bango kubwa la to let kutoka Knight Frank inatangaza nafasi za ofisi the priory place zenye ukubwa wa futi za miraba elfu mbili na elfu kumi. Chini ya bango kuna namba za simu za mawasiliano. Pia kuna ishara ya jiwe iliyoandikwa the priory ikionyesha jina la jengo hilo.

Jengo la ghorofa nyingi lenye paa la nyasi na kuta za mbao ikiashiria usanifu wa kiasili au wa kitalii. Balkoni zimezunguka ghorofa zikionyesha nafasi ya kuketi au kupumzika. Bingu ya buluu isiyo na mawingu inaonekana juu ikionyesha hali ya hewa nzuri. Jengo laweza kuwa hoteli, mkahawa au nyumba ya kifahari.

Nyumba ya kisasa ya ghorofa mbili ina rangi ya njano na kuta za matofali, ina balkoni juu na lango la chuma. Eneo la nje limepambwa kwa vigae vya kufungamana. Nyumba jirani na miti huonekana nyuma, chini ya anga la bluu.

Jengo refu la kisasa linaonekana kuwa ghorofa nyingi. Jengi lina madirisha mingi ya blue na balconies , likionyesha mwendo wa usanifu wa kisasa. Juu ya jengo kuna anga la blue na mawingu meupe yaliyotawanyika, likionyesha hali ya hewa nzuri. Baadhi ya nyaya, za umeme au mawasiliano zinaonekana zikining'inia mbele ya jengo.

Ukuta wa matofali wenye muundo wa kipekee, ukona rangi nyekundu na nyeupe zilizopangiliwa kwa mtindo wa chess board .Juu ya ukuta kuna miti ya migomba na anga la buluu, kuashiria uzio wa nyuma au mali ukiwa muundo wa kuvutia.

Jengo kadhaa ya ghorofa chini ya anga la buluu ,lililojaa mawingu meupe. Jengo kubwa upande wa kushoto lina maduka chini inayoonekana kuwa mabango ya apartments . Nyuma ya jengo hili lina la kulia kuna majengo mengine ya ghorofa ikionyesha ukuaji wa mji. Pia kuna nyaya za umeme zinazovuka anga. Chini kuna vitu vingi vilivyokusanywa labda vifaa vya ujenzi au takataka kuonyesha shughuli za maendeleo au maisha ya mtaani.

Bango la tangazo la fedha residence hotel apartments, huko tigon road Kilimani. Bango linaelezea kuwa huduma za malazi zinapatikana kila siku ,wiki na mwezi na namba za simu za mawasiliano. Chini yake bango jingine inaonyesha ofa ya bed and breakfast from eighty dollars daily . Bango haya yanaashiria eneo la kibiashara au la makazi yanatoa huduma za malazi.

Nyumba ya kisasa ya ghorofa mbili au tatu zilizojengwa kwa mitindo unaofanana na rangi ya kahawia kijivu. Kila nyumba ina dirisha na milango ikionyesha makaazi ya familia . Kuna lango kubwa la chuma mbele ikiashiria usalama. Barabara ya kuingia imetengenezwa kwa vigae vya kufinyanga au kokoto.

Jengo refu la kisasa yenye gorofa nyingi yenye rangi ya njano na kijivu na madirisha makubwa. Kuna sehemu ya kioo nyeusi katikati na bango la CAPITAL WAFFLES chini. Anga ni bluu safi inaashiria maendeleo ya miji au jengo la makaazi la biashara mjini Nairobi.

Nyumba kisasa ya ghorofa mbili yenye rangi za kahawia na krimu, na balcony ni wenye ua mweusi, madirisha mapana na paa la kifahari. Kuna sehemu ya maegesho iliyofunikwa na lango la chuma mbele. Mazingira ni safi na anga ni bluu, likionyesha ujenzi uliopangiliwa vizuri na wa kuvutia.

Jengo la ghorofa mbili bado liko katika ujenzi la jengo kwa matofali ya saruji, kuna mistari ya rangi ya kijani kibichi kwenye ghorofa ya chini na nundu za chuma kwenye madirisha nguzo za chuma zinachomoza juu, neli na nyasi ndefu na nguzo za umeme chini ya anga la bluu.

Eneo la wazi lenye nyasi zilizokauka au shamba lililo mbele ya mstari wa majengo. Majengo hayo yanaonekana kuwa nyumba mwengine yakiwa na kuta za rangi tofauti kama nyekundu. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika kuashiria hali ya hewa ya jua. Kwa juu waya wa umeme unaonekana ukivuka anga. Eneo hili linaweza kuwa katika viunga vya maji au kijiji.

Mandhari ya mjini yenye majengo mawili tofauti. Kushoto kuna jengo la zamani ambalo halijakamilika au liko katika ujenzi. Kulia kwake kuna jengo la kisasa zaidi yenye grorofa nyingi na maduka au makazi. Mbele ya majengo kuna stedi za mbao zinazonekana kuuza mbao au kuni. Anga ni la buluu na mawingu meupe likionyesha hali ya hewa nzuri.

Bango la matangazo la MYCLUB.Programu ya uaminifu wa wateja wa Carrefour. Lililobandikwa kwenye toroli la ununuzi. Bango linaelekeza wateja jinsi ya kujiandikisha ili kupata na kukomboa pointi pamoja na kufurahia punguzo.

Sehemu ya mboga na matunda katika duka kubwa. Bidhaa zimepangwa kwa kuvutia kwenye rafu za mbao na chuma. Mabango yenye neno organic yamening'inia juu, kuashiria kwamba bidhaa hizo zimekuwa zikipandwa bila matumizi ya kemikali.

Sehemu ya bidhaa safi, kwenye duka kubwa la rejareja, kuna mlima wa viazi, na vitunguu, pamoja na mboga, na matunda, iliopangwa vizuri. Mboga kama karoti, nyanya, na matunda mbalimbali zimetandazwa kuvutia kwenye stedi.

Sehemu ya freezer katika duka la rejareja ambayo bidhaa mbalimbali za nyama na soseji zilizofungwa. Bidhaa zimepangwa kwa safu zikiwa zimewekwa kwenye rafu. Kuna aina nyingi za bidhaa zote zikionekana zimefungwa vizuri kwa ajili ya kuhifadhi. Mandhari inaashiria duka kubwa au maduka makubwa yanayolenga kuhifadhi na kuuza bidhaa za freezer .

Sehemu ya duka kubwa, hasa kwenye eneo la vifaa vya nyumbani. Safu ndefu ya rafu imejaa bidhaa mbalimbali za umeme kwa ajili ya jikoni, kwa vile wapika wali, vifaa vya kuoka na vikaango vya umeme, kuna bidhaa nyingi kwenye masanduku yao ya asili huku zingine zikiwa zimetolewa nje kwa ajili ya maonyesho.

Ndani ya duka kubwa, kwenye idara ya matunda. Pembeni kuna meza kubwa iliyojaa rundo la machungwa. Upande mmoja, kuna rundo la tafaha upande mwingine. Wageni wanatembea kwenye vichochoro na kuna troli za ununuzi.

Jengo la ghorofa. Juu ya jengo kuna ishara kubwa yenye jina Naivas , duka maarufu nchini Kenya. Pia kuna ishara nyingine inayoonyesha Summit Institute na eighth floor . Hii inaashiria kuwa jengo hilo linafanya kazi kama duka kubwa na chuo kikuu. Jengo limezungukwa na miti mirefu na linaonekana kuwa katika mazingira ya mjini.

Duka la jumla la Naivas , likiwa na maandishi ya rangi ya chungwa na kijani. Mlango wa duka una uandishi, karibu Naivas . Ndani ya duka kuna sehemu ya fruits and vegetables na luggage deposit ikionyesha huduma mbalimbali. Nje ya duka kuna walinzi wawili waliovalia sare, wamesimama karibu mlangoni.

Duka kubwa la bidhaa, hasa maziwa. Maziwa hizi ni za aina tofauti, kama vile, Tuzo, Gold milk, na nyinginezo. Maziwa zimepangwa kwa rafu tofauti tofauti.

Ndani ya duka kubwa, ikiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri katika rafu. Dari ya duka ni ndefu na ina muundo wa chuma na taa za mwangaza. Katika mstari wa mbele kuna bandia zilizovaliwa nguo zenye rangi karibu na miti midogo ya krismasi ishara wa msimu wa likizo

Sehemu ya bidhaa zilizowekwa katika duka mkubwa au mkate. Bidhaa kama vile cookies, muffins na vinies vimepangwa kwenye rafu ndefu. Bidhaa hizi zimewekwa kwenye vifungashio ya plastiki kwa ajili ya kuuza.

...kubwa la bidhaa ikionyesha rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali. Bidhaa zimepangwa kwa utaratibu kwenye sehemu tofauti zikiwemo za vyakula, vinywaji na bidhaa za usafi kama vile Nivea. Juu ya rafu kuna chale zenye majina ya bidhaa ili kusaidia wateja kupata wanachohitaji kama vile Rice, Pasta na Cooking fat .

Sehemu ya matunda na mboga katika duka kubwa. Bidhaa mbalimbali kama biringanya, matango na nyanya zimepangwa vizuri kwenye rafu zenye baridi. Kila bidhaa ina nembo ya bei inayoonyesha jina ya bidhaa na gharama yake. Kwa mfano biringanya ni shilingi tisaini na tano. Wateja wanaonekana wakichagua mboga.

Safu za mashine za kufulia za LG zikionyeshwa dukani. Mashine izo nyingi zikwa na rangi ya kijivu au fedha zimepangwa kwenye stendi maalum. Juu yake kuna bidhaa za sabuni na mabango ya matangazo yanaonekana nyuma. Sakafu ni ya maru maru.

Ndani ya duka kubwa la kisasa linaonekana kama duka la bidhaa za nyumbani au maduka makubwa. Pia rafu nyingi zimejazwa bidhaa, kila rafu imeandikwa Clean Shelf, Fresh Market kuonyesha jina la duka. Bidhaa nyingi kama vile sabuni za kufulia, visafishaji na bidhaa za matumizi ya nyumbani zimepangwa kwa ustadi. Sakafu ni ya marumaru, safi na nuru nyingine zinatoka juu.

Ndani ya duka kubwa la rejareja, likiwa limejaa bidhaa mbalimbali zikipangwa vizuri kwenye rafu ndefu. Hiyo rafu imejaa bidhaa kama vile vyakula vimefunganishwa, makopo yamefunganishwa vingine na mabango makubwa ya njano yaliyochorwa sizzling offers ofa motomoto, ikining'inia juu kuashiria punguzo la bei au matangazo maalum.

Eneo la duka au jumba la maduka likiwa na safu ya baiskeli mpya zilizofungwa kwa plastiki nyeupe. Sakafu ni ya zulia la kijani. Nyuma ya baiskeli kuna nguo mbalimbali ikiwemo T-shirts na kaptula, zimepangwa kwenye rafu.

Ndani ya duka kubwa lenye bidhaa mbali mbali vya jokumu, mashine za kufulia na sofa upande wa mbele . Nyuma baiskeli iliyopangwa kwa usafi pamoja na bidhaa nyingine za mchezo au vinyavu . Duka lina nafasi kubwa na limejazwa vizuri na taa za dari.

Rafu za viatu katika duka labda duka kubwa au duka la viatu. Rafu zimejaa aina mbalimbali za viatu zikiwemo sneakers, slippers na viatu vya kawaida kwa rangi tofauti kama vile buluu, nyeupe, nyeusi na nyekundu. Baadhi ya viatu vimepangwa vizuri huku vingine vikiwa vimetawanyika kidogo kuashiria wateja wamekuwa wakijivinjari. Kuna mabongo ya matangazo ya viatu pia ikiwemo kampuni ya Bata.

Onyesho la bidhaa za champagne katika duka kubwa, labda wakati wa msimu wa likizo kutokana na mapambo ya Santa Claus . Chupa nyingi za vinywaji zimewekwa kwenye meza. Kuna lebo za bei zinazoonyesha punguzo, kwa mfano champagne sparkling grape imepunguzwa kutoka mia tano sabini hadi mia tatu arubaini na tisa.

...ndefu iliyojaa rafu za vinywaji vikali ikiashiria sehemu ya pombe katika duka kubwa. Rafu zimejaa chupa za aina mbalimbali za pombe kama vile mvinyo, whisky na vodka . Baadhi ya chupa zina vibandiko vya bei na kuna ishara ya matangazo.

Duka la kisasa labda duka la jumla la kifahari za vyakula. Sehemu mbalimbali za duka zinaonekana zikiwemo sehemu ya matunda na mboga ambapo bidhaa nyingi zimepangwa kwa uzuri. Watu wauzaji, wanunuzi wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa. Kuna shelves zinaonyesha sehemu mbalimbali kama juice, coffee bar na hot deli. Muundo wa duka una sakafu mbili na rafu za bidhaa pia za kisasa.